Sehemu ya darasa au chumba cha kujifunzia, juu kuna mabango yaliyo na herufi za alfabeti kwa herufi kubwa na ndogo za mwandiko wa kupendeza kuanzia m hadi r kila moja ikiwa na picha ndogo ya mnyama au kitu kinachoanza na herufi hiyo.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi, anayejishughulisha na masomo kutokana na uwepo wa vitabu, amekalia kiti cha magurudumu kinachoashiria kuwa ana ulemavu wa mwili unaohitaji usaidiza wa kutembea.

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wakiwa uwanjani. Mmoja wa wachezaji anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake mmoja huku akitumia magongo mawilikujitegemea. Mwingine anaonekana nyuma yake akimwangalia.

Ukurasa wa kitabu ukionyesha kipindi cha pili, lishe bora, matumizi ya hiki na hivi, kuna sentensi zinazoonyesha tofauti ya hiki na hivi kama vile, hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri, hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vizuri.

Wachezaji wa mpira wa mguu ambao ni walemavu wakiwa wamevalia jezi za rangi nyekundu na kaptura za kijani kibichi wakitembea uwanjani kutumia vifaa vyao vya kuwasaidia kutembea.

Eneo la nje lenye nyasi nyingi iliyokatwa vizuri, ikiwa na miti na mimea mingine. Upande mmoja kuna jengo lenye ghorofa na paa la rangi nyekundu. Nyuma ya nyasi kuna nguzo ndefu nyeupe na tanki kubwa la maji jeusi.

Mwanariadha kipofu kutoka Kenya akishindana katika mbio za paralympics akiongozwa na mwongozaji wake akiwa amevalia jezi nyekundu yenye maandishi Kenya na amefunga kitambaa cha macho.

Rafu za kuhifadhia vitu zikiwa na sehemu nyingi za mraba. Baadhi ya sehemu hizi zina vitabu au mafaili, huku vingine vikiwa vitupu. Kuna mafaili ya rangi mbalimbali kama vile manjano, pinki na buluu.

Mwanamke ambaye ni mwanamichezo wa Kenya, akiwa ameketi kwenye benchi la kunyanyulia vizito, ndani ya ukumbi wa mazoezi. Amevalia fulana nyekundu, suruali nyeusi na viatu vyekundu na anaonekana akipumzika karibu na vifaa vyake.

Kitabu cha kiada cha kiswahili kinachoitwa nyota ya kiswahili cha gredi ya pili, kilichochapishwa na Jomo Kenyatta foundation na kuidhinishwa na KICD . Kwenye jadala la kitabu, kuna picha ya watoto wawili wakiwa wamepanda farasi.

Ukumbi mrefu au corridor ya jengo labda shule au makazi. Kuna nguzo nyeusi zilizopangwa kwa safu upande wa kushoto zikisaidia paa au dari. Upande wa kulia, kuna ukuta mweupe na milango kadhaa yenye rangi nyekundu na madirisha madogo juu.

Chati ya elimu, pengine imewekwa darasani au mahali pa kujifunzia. Inaonyesha herufi zote za alphabeti ya kingereza kuanzia a hadi z, pamoja na alama za uandishi kama vile alama ya mshangao.

Jengo la kisasa lenye ghorofa mbili likiwa na corridor iliyo na uzio wa mweusi chuma. Mlango mkuu wa mbao unaonekana katikati ya jengo, ukiwa na madirisha yenye fremu za kijani kibichi pande zote mbili.

Uwanja mkubwa ambao una watu wengi na viti vingi vya plastiki. Wengine wanaonekana kuwa mashabiki na wengine wanaonekana kuwa wanafunzi, waliokuja ili kushiriki katika michezo.

Mwanariadha wa kike akishiriki katika mashindano ya mbio za viti vya magurudumu, kwenye uwanja wa riadha. Amevalia jezi yenye bendera ya Kenya. Anaonekana akisukuma kiti chake cha mbio kwa nguvu nyingi.

Rafu za kuhifadhia vitu zinazofanana na zile zinazopatikana shuleni au ofisini, zikiwa na sehemu ndogo ndogo. Katika baadhi ya sehemu hizo kuna mafaili au masanduku ya kuhifadhia nyaraka.

Eneo la nje lenye nguzo ya bendera. Nyuma ya nguzo kuna miti na mimea mingine pamoja na tanki kubwa la maji jeusi. Karibu na tanki la maji, kuna ishara inayosomeka mahali pa mkutano wa moto

Safu ya madawati na viti vya shule vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma vilivyopangwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa darasa. Sakafu ina muundo wa matofali mekundu yenye madoadoa.

Wanariadha wakishiriki katika sherehe za ufunguzi wa michezo ya walemavu. Wanaonekana wakiwa wamevalia sare nyekundu na wengine kwenye viti vya magurudumu, huku wakiwa wamebeba bendera ya taifa la Kenya.

Chumba cha Computer au maabara chenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu, kila kituo cha kazi kinamfuatiliaji kibodi na kipanya. Ukuta wa nyuma una bodi iliyoharibika na viti vyeupe vinaonekana upande wa kulia.

Tangazo lenye ujumbe misitu yetu maisha yetu. Inaeleza tofauti kuhusu misitu ya asili na misitu ya kupandwa. Pia inatuonyesha umuhimu wa misitu katika maisha yetu.

Rundo kubwa la vitabu ambako kitabu kimoja kiko juu na kinaonekana wazi. Kinaonekana kuwa kitabu cha hadithi au cha watoto chenye mchoro wa wanyama na maandishi yanayosomeka Ayubu Mashakani na John Habwe kama mwandishi.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani yanayosema mahali pa mkusanyiko wa moto na mshale unaoelekeza upande wa kulia. Limewekwa karibu na tanki kubwa la maji jeusi na liko kwenye eneo lenye nyasi na udongo.

Kitabu cha kidato cha pili ambacho ni cha uzima wa mwili, usalama na tabia, kinaonyesha watoto wanne, wawili wanasaidiana huku wengine wakitabasamu na kucheza. Kimeekelewa kwenye meza ya mbao.

Madawati mawili ya shule ya mbao na viti, yakiwa yamepangwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa. Dawati la mbele linaonyesha sehemu ya juu iliyochakaa na rangi iliyomenyeka huku dawati la nyuma likiwa katika hali nzuri zaidi.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa mbalimbali vya kuchezea. Umepambwa kwa miti mikubwa yenye maua ya njano na mimea iliyopunguzwa vizuri, huku kukiwa na njia iliyojengwa kwa matofali katikati.

Uwanja wa michezo ya watoto ulio wazi wenye swingi na slaidi mbalimbali. Nyuma ya uwanja kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa na nyuma yake kuna jengo linaloonekana kuwa kanisa au jengo lingine la ibada.

Sehemu ya ndani ya jengo, labda ukumbi au darasa lenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia na ukuta wa rangi ya manjano na nyeupe. Upande wa kushoto kuna kabati refu jekundu.

Eneo lililowekwa ndani ya maboma ya chuma yenye rangi ya kijani kibichi. Ndani kuna mitungi miwili ya gesi, mmoja mwekundu na mwingine mweupe, pamoja na kizima moto chekundu kilichoning'inia ukutani.

Mwanamichezo wa kenya anayeshiriki mashindano ya kuinua vizito, ana ulemavu wa Spina Bifida . Maelezo yanaonyesha kuwa, alizaliwa aprili kumi na tano, anashiriki katika mashindano mbalimbali ya kimataifa.

Ukurasa kutoka kitabu cha dini au kutoka mafunzo ya kanisani, ikiwa na maswali kuhusu mambo ya ukristiano . Kuna masharti ya kuchora na kupaka rangi Bibilia na jua.

Mlango mwekundu uliojengwa kutumia mbao, wenye ishara mbili zilizobandikwa juu yake. Ishara ya juu inasomeka kidato cha kwanza c na chini yake kuna ishara kubwa zaidi inayosema, mwalimu Agnes karibu.

Mchezaji wa mpira wa miguu wa kike, mwenye ulemavu wa miguu mmoja, akitumia magongo mawili, amevaa jezi ya Kenya na namba mbele. Akiwa amesimama uwanjani karibu na mpira wa miguu.

Mwanariadha wa paraolimpiki, amevaa jezi nyekundu ya Kenya na anaonekana kwenye uwanja wa riadha. Tunambiwa umri wake, utaifa wake, tarehe yake ya kuzaliwa, mchezo anaoucheza, tukio na ulemavu alionao.

Mwanamichezo anayetabasamu na kuashiria ishara ya amani au ushindi kwa vidole viwili, yuko ndani ya boti ya makasia kwenye maji, ambayo inaonekana kuwa tulivu na yenye mandhari ya asili nyuma.

Ubao mweupe uliopambwa na majina ya miezi Aprili na Mei. Kwenye ubao imeandikwa tarehe Jumatatu ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na swali la kazi ya nyumbani linalouliza, Samweli alijibuje Mungu alipomuita?

Nguzo ndefu inayofanana na mlingoti wa bendera au nguzo ya taa, ikisimama wima chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Miti yenye majani mabichi inaonekana chini na pande za nguzo, ikionyesha mandhari ya asili.

Tangazo linaloeleza kuhusu usimamizi wa taka shuleni na majirani zetu, ikisisitiza dhana ya punguza, tumia tena, rudia kutumia. Inaeleza kuwa taka hutoka sehemu mbalimbali kama nyumbani, shuleni, ofisini, viwandani, mashamba, hospitali na soko.

Ubao mweupe wenye maandishi yalioandikwa kwa mkono. Maandishi hayo yanaokana kuorodhesha majukumu au majina ya watu walio na majukumu huko ndani ya chumba chenye utuka wa kijani kibichi na mlango wa mbao unaonekana.

Kurasa mbili kutoka kitabu kinachofundisha adabu na tabia njema. Ukurasa wa kushoto unazungumzia adabu za nyumbani na heshima kwa wazazi. Ukurasa wa kulia unatoa ushauri kuhusu adabu za mezani na una ushairi kuhusu wanaokosa adabu za kula.

Jengo lenye ghorofa mbili na paa jekundu, lenye mteremko. Lina madirisha mengi yenye fremu za kijani na milango ya mbao kwenye ghorofa ya chini. Mbele kuna eneo kubwa la nyasi lililonyooka.

Jengo la ghorofa nyingi lenye corridor na ngazi zinazoonekana zikipanda kutoka ghorofa moja hadi nyingine, zikiwa na mikono ya chuma mieusi. Kuna eneo la kijani kibichi labda bustani.

Mwendesha, baiskeli akiendesha baiskeli inayo rangi ya kijani kibichi, na ina magurudumu meusi .Amevaa mavazi maalum ya kuendesha baiskeli na kofia ya chuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na miti, ikionyesha kuwa anaendeshea katika eneo la asili, ya kijani kibichi.

Jengo lenye ghorofa kadhaa, huenda ni mabweni au makazi, likiwa na milango miekundu na ngazi za nje zenye matofali na vyuma vyeusi. Kuna mimea yenye maua ya waridi na vichaka vya kijani kibichi mbele ya jengo hilo.

Wanariadha watatu ,wawili wanaume na mwanamke mmoja wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanamke amevaa jezi yenye maneno Kenya na Nike. Inaonekana ni mashindano au mazoezi ya riadha.

Jengo refu ambalo linaonekana kuwa shule lina paa la bati na kuta za rangi ya manjano na sehemu ya chini yenye rangi ya kahawia. Kuna madirisha mengi yenye nondo na milango ya rangi ya buluu. Mbele yake kuna safu ya vichaka vilivyopunguzwa vizuri.